Tunaona mmea wa mhindi ambao umefukuliwa na caterpillar na ambao unafaa kuwa umemwagiwa dawa ili uweze kumea, bado ni mchanga.